Wanawake akiwa amesimama amevaa nguo nyekundu na koti jeusi, na Mwanamme aliyevaa shati la bluu na jinzi la bluu, akiwa katika duka la pembejeo wakioneshana aina mbalimbali za dawa, huku wakiwa karibu na mifuko ya mbolea.

Mifuko mingi ya mbolea aina ya kemi yenye kilo hamsini, ikiwa imepangwa vizuri katika chumba kikubwa cha duka la pembejeo kwa ajili ya kuuza, ambapo mbolea hiyo hutumika kukuzia mazao, hasa zao la mahindi.

Paketi ya dawa ya minyoo kwa ajili ya kutibu mbwa, mbwa anatibiwa na dawa hiyo inayoitwa Agro ambayo inauzwa katika maduka ya pembejeo, kusaidia kuzuia magonjwa kwa mbwa na wanyama wengine.

Dawa inayopatikana katika duka la pembejeo, dawa hiyo ni kwajili ya mifugo ambayo inaitwa "exkupe" kwa ajili ya ng'ombe inatibu kuondoa kupe wanaoshambulia ng'ombe, ng'ombe wabaki katika hali ya usalama kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani.

Shamba kubwa la mahindi limevunwa mahindi mengi mazuri yaliyokomaa na yaliyokauka vizuri, huku wanawake wakiendelea kutoa maganda ya mahindi hayo kwa ajili ya kuyaweka katika fungu kubwa walilotenga pembeni, na wakiwa wenye furaha tayari kuyaweka katika magunia kupeleka sokoni kuuza.

Mkulima akiwa shambani amevuna mahindi yaliyokomaa vizuri na yamekwisha kukauka, ameyeweka katika magunia na mengine ameyalunda chini. Nyuma yake kuna gari, wanaume wawili wakiwa tayari kupakia mahindi hayo kuyapeleka sokoni kuyauza.

Mkulima akiwa katika shamba zuri la nyanya, akishika nyanya zake na kuonyesha furaha, zilizokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa kupelekwa sokoni kuuza na kujipatia kipato cha pesa katika maisha ya kujikimu.

Shamba zuri ambalo limelimwa aina tofauti za mboga na maua na miche ya mboga, ambayo tayari ikisubiriwa ikue kupeleka sokoni kuuzwa na kuweza kujipatia kiasi cha pesa.

Shamba kubwa la viazi, wakulima wakiwa wamevuna viazi vitamu huku wakichambua wakiweka katika makreti ya bluu na makreti ya kijani, teyari kwa kuweka sokoni kuweza kuuza bidhaa hiyo iliyokuwa bora na chakula kwa wanadamu.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna viazi mviringo ambavyo ni rundo fungu kubwa, viazi vikubwa vinavyopendeza. Pembeni kuna shamba la mahindi ambayo yanatarajiwa kuvunwa, baada ya hapo yapelekwe katika masoko kuuzwa.

Shamba la kisasa ambalo limelimwa kwa mitambo mizuri, likiwa limepandwa vitunguu kwa ustadi wa hali ya juu, ambapo katikati kuna udongo mwekundu. Katikati ya vitunguu kuna mabomba meusi ambayo yametobolewa kupitisha maji kuwezesha vitunguu hivyo kukomaa vizuri na kuweza kuvipeleka sokoni kuviuza.

Wakulima wanawake wakiwa katika kuchambua kahawa waliyokwisha kuivuna katika shamba lao nyuma yao, huku wameweka magunia pembeni kwa ajili ya kupakia, kupelekwa katika masoko kuuza kahawa hiyo.

Mkulima wa kiume akiwa shambani, anafurahia zao la pilipili hoho akiwa tayari ameivuna ameweka kwenye magunia kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza kuweza kujipatia kipato cha fedha kwa ajili ya kujikimu na maisha.

Wakulima wakiwa shambani wanachambua vitunguu vilivyo vunwa, wanawake hawa wakiwa na maplastiki wakivijaza, wakiweka katika magunia tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza kuweza kupata pesa ya kujikimu.

Mkulima mwanamke akiwa shambani, shamba lililokauka mahindi akiwa ameyarunda chini kwenye mkeka ulio safi. Mahindi haya ni mazuri na meupe tayari kwa kupakiwa kwenye magunia na kuyapeleka masokoni kuyauza.

Mkulima akiwa shambani tayari amevuna nyanya nzuri, akiwa amezishika mkononi nyanya tatu na nyanya moja, huku pembeni kuna rundo kubwa la nyanya tayari kwa kuziweka kwenye ndoo na kuzipeleka sokoni kuuza kupata pesa kwa ajili ya matumizi binafsi.

Mwanamme akiwa katika shamba la parachichi ameshika parachichi moja, huku akiwa anatazama upande wa pili parachichi ambazo zimeliwa kwa ajili ya kuzivuna na kupeleka sokoni kuziuza.

Shamba kubwa la viazi mviringo lililolimwa kilimo cha kisasa, wakulima wakiwa wanaendelea kuvuna viazi hivyo kwa kuving'oa, mwanamke aliyebeba mtoto wake mgongoni, anavuna viazi akiwa na furaha, kwa ajili ya kuviweka kwenye magunia na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuviuza.

Ghala jekundu la kuhifadhia mahindi ya chakula pia mahindi ya mbegu, mahindi hayo yakiwa yamefungwa juu kwa ajili ya utunzaji bora, wakulima wamekaa makundi makundi wakiendelea kuchambua mahindi hayo ambayo baadae yanapelekwa kuuzwa katika masoko, watu wengi hutegemea mahindi kama chakula cha msingi yanayotumika kutengeneza bidhaa nyingine kama unga, mafuta na bidhaa nyingi viwandani.

Shamba kubwa la vitunguu, lililokomaa vitunguu hivyo, mwanamme aliyevaa kofia ya bluu na shati jekundu, akiwa anachimbua vitunguu hivyo vingine ameshika mkononi, nyuma yake kuna majengo yanayoonekana kuwa ni sehemu ya viwanda na nguzo ya umeme, tayari kupeleka sokoni kuweza kuuzwa.

Wanawake wakiwa shambani wawili, huku wakivuna kahawa iliyokomaa, ambayo ni ya kijani na nyekundu, tayari kwa kwenda kuichambua vizuri kwa ustadi na kuweka katika mifuko kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza kahawa hiyo.

Mwanamme aliyevaa shati ya pundamilia, akiwa shambani mkulima huyo, akivuna kahawa iliyokomaa, ambayo ni ya njano na nyekundu na ya kijani, tayari kwa kuiandaa kupeleka sokoni kuuza.

Maparachichi yaliyokomaa yenye rangi ya kijani, yakiwa ndani ya makreti ya njano, nyuma yake kuna miti ya maparachichi, wakulima wamekwisha kuyavuna, wameyapanga vizuri kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato cha pesa.

Wakulima wakiwa katika shamba la nyanya, wameshika nyanya zilizo mbichi, wakionyesha namna gani wanaweza kusaidia zao hilo linaweza kukua vema, baadae kuweza kuvuna na kupeleka viwandani au kupeleka sokoni kwa ajili ya uuzaji.

Mkulima akiwa katika shamba la mananasi amevuna nanasi zilizokomaa mbili, amezishika mikono yake yote miwili tayari kwa kuweka kwenye mifuko kupeleka sokoni kuuza na kupata kipato cha pesa kwa ajili ya kujikimu.

Shamba kubwa la mihogo, wakulima wamekwisha kuvuna mihogo hiyo. Wameipanga vizuri katika mifuko kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza na kuweza kujipatia kipato cha pesa, kwa ajili ya matumizi.

Wakulima wakiwa shambani, wamevuna maparachichi mengi yakiwa ya kijani, wameyatia katika vikapu vya bluu tayari kwa kuyapeleka sokoni kuyauza na kujipatia fedha.

Shamba kubwa la migomba ya ndizi ambalo ndani yake kuna miti midogo midogo ya kijani na karanga zilizopandwa humu, huku kunachipukizi ya ndizi ndogo kwajili ya kukomaa hizo ndizi kupeleka katika masoko kuuza.

Mkulima akiwa shambani shamba kubwa la matikiti, ameshika tikiti kubwa alilotoka kulivuna. Nyuma yake kukiwa na magaloni ya bluu ya kunyunyuzia dawa katika shamba hilo, ili lisiweze kuharibiwa na wadudu, nyuma yake pia kuna makazi ya watu na wingu jeupe ikiwa linaangaza shamba hilo, katikati kuna njia ya vumbi kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya watu.

Mashamba ya kisasa yanayotumia teknolojia katika nyumba nzuri ambayo mashamba hayo hutumia teknolojia mbalimbali kukuza mimea yake, na kuiotesha katika vitalu ndani ya mimea hiyo kuna mifuko myeupe iliyowekwa udongo mzuri ili kustawisha mimea hiyo vizuri.

Mkulima akiwa shambani akiangalia nyanya zilizokomaa ambazo ni nyekundu na za njano. Mkulima huyo amelima shamba la kisasa akiwa ameweka mashina ya nyanya katika mifuko mieusi tayari kwa uvunaji wa kupeleka katika viwanda na masoko kwa ajili ya kuchakata bidhaa viwandani na sokoni kuuza.

Shamba kubwa la kisasa linalotumia kilimo cha umwagiliaji mboga zimepangwa kwa mistarimistari katika ustadi mzuri, katika kilimo cha ndani huku bomba jeusi limepita likiwa namatobomatobo, kwa ajili ya kunyunyuzia mimea hiyo maji isiweze kukauka na kukua vizuri.

Mkulima mmoja aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi, akiwa anashughulikia mimea iliyopandwa kwenye mifuko meusi, kwa ajili ya bustani nyumbani, baadae kuihamishia katika shamba kwa ajili ya kilimo bora zaidi.

Shamba la kilimo cha nyumba la kisasa, ambalo limelimwa kwa mbinu za kisayansi na teknolojia. Shamba hilo limezungushiwa mapazia meupe na limelimwa kwa mistarimistari, huku likiwa ina miche ambapo itakuwa kwa ajili ya kukuza mboga hizo na baadaye kupelekwa katika masoko kuuzwa.

Shamba kubwa la Mapapai, wakulima wamelima kwa ustadi wa hali ya juu, mapapai katika mistari mistari, yakiwa juu bado ya kijani, yakiwa yanasubiriwa yaive, yaweze kuchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Saradi nzuri iliyo ya kupendeza ikiwa katika ulimaji wa kisasa katika jengo la ndani ambamo kilimo hicho kinatumia mitambo ya kilimo ambapo ikitumia teknolojia ya kisasa ya kilimo inaweza kuwa katika ulimaji wima ambayo yote yanatumia mitambo ya kisasa kama taa maalumu na mifumo ya umwagiliaji.

Shamba kubwa likilimwa kwa mitambo ya kisasa trekta likiwa ndani ya shamba linalovuta udongo. Trekta la kijani lipo upande mwingine na lingine upande mwingine likijaribu kulima vizuri shamba, pembeni kuna miti ya kijani katika shamba hilo.

Shamba kubwa linalotumia trekta jekundu katika ulimaji. Shamba hilo linaandaliwa kwa ajili ya kupanda bidhaa kama mahindi, maharagwe na karanga. Mwanaume akiwa juu ya trekta akiendesha ili liweze kulima. Nyuma yake kuna milima na nyasi fupifupi zikiwa zinapendeza na kuleta hewa safi.

Mimea iliyopandwa katika ulimaji wa kisasa ambapo inatumia mitambo ya kilimo imepandwa saladi, ikiwa imewekwa katika mabomba yaliyotobolewa, saladi hiyo ni nzuri ya kijani ikiwa imechomoza kwa juu kwa kutumia maji na kilimo cha kisasa zaidi.

Shamba kubwa la kisasa linalolimwa kwa kutumia mitambo ya kilimo. Trekta likiwa shambani linatifua udongo kwa ajili ya kupanda mahindi ambayo yatalimwa kwa ustadi mzuri katika kilimo hicho cha kisasa.

Mashine kubwa ya kilimo ya kisasa ,ambayo inatumika katika mitambo ya kilimo, inafaa kutumia shambani hapo kwa shughuli za kilimo, ili kurahisisha kazi za kulima katika shamba bora, kwa ajili ya kupeleka viwandani.

Kisima kizuri cha samaki cha kisasa chenye kujengwa katika kutumia vioo, samaki hao wakiwa ndani yake mwenye maua yaliyopendeza ndani yake kuna majani ya kuvutia, samaki hao ni kwa ajili ya mapango nyuma yake kukiwa tena kuna beseni kubwa la kioo ambapo sababu wako ndani yake wanafugwa kwa ajili ya mapambo zaidi.

Samaki mzuri wa kupendeza mwenye rangi ya njano na macho yake meusi, samaki huyo wa mapambo akiwa amefugwa vizuri kwa aina ya ufugaji wa kisasa katika bakuli zuri la kabati la kufugia samaki hawa.

Visima vizuri vya samaki vilivyojengwa kwa umaridadi, kwa kutumia simenti. Aina mbalimbali za samaki wanaofugwa wakiwa humo ndani kwa ajili ya kitoweo, na samaki wengine kwa ajili ya mapambo katika maonyesho.

Bwawa zuri la samaki, lililojengwa kwa kutumia makaratasi meusi. Samaki hufugwa kwa ajili ya kitoweo, pia kuboresha ufugaji wa kisasa katika kusaidia wananchi kupata huduma hiyo.

Beseni la kisasa lenye matobo pembeni lenye rangi ya bluu likiwa limeandaliwa na mabomba ndani yake yanayopitisha maji, kwa ajili ya samaki wanaofugwa kwa kisayansi na teknolojia kwa ajili ya shamba kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wakiwa katika kisima kizuri ambapo wanafugwa samaki hao aina ya kambale, wanaopendeza wakiwa wanatembeatembea majini humo kwa ajili ya kitoweo. Samaki hao wamezungushiwa wigo mzuri unaopendeza na chakula kikiwa ndani yake.

Mwanaume akiwa anampa mwanamke miche, na mwanamke huyo ameshika miche miwili akipewa miche mingine. Nyuma yao kuna kijana anayemwagilia miche ya vitalu, ambapo ni sehemu nzuri porini kwa ajili ya kwenda kupanda miche ambayo ni miti itakayokua baadaye.

Msitu mzuri uliopendeza wenye miti iliyokwisha komaa, mti umewekwa alama kwa tayari kwa ukataji na kupeleka viwandani kwa ajili ya uendeshaji na kutengeneza vitu vya samani.

Mimea iliyoota vizuri iliyokuwa katika vikopo vikopo, vimeoteshwa miche hiyo kwa ajili ya kupeleka kwenye mashamba maalumu yaliyoandaliwa katika ulimaji bora wa kilimo cha kisasa, nyuma yake kukiwa na mahindi yaliyokauka kulia kwa mapapai inayopendeza na barabara zilizopita katikati.

Mboga ikiwa katika shina zuri ambalo limetiwa maji, ikitumia kilimo cha kisasa. Mmea huo hutumia maji kidogo bila udongo, ambacho ni kilimo cha kisasa kwa ajili ya kukuza mimea shambani.

Miche iliyoota vizuri kwa kutumia virutubisho vilivyochanganywa katika maji bila udongo, tayari kwa ukuaji unaostahili, ni miche inayokua ya mboga na maua ambayo inapendeza ikiwa katika plastiki ya rangi ya kijivu.

Kilimo cha kisasa kinachoitwa (haidroponi famingi), kilimo hicho kimeoteshwa mboga aina ya chainizi likiwa katika mabomba meupe kinachotegemea maji kidogo na udongo, ambapo miche hiyo imeoteshwa kwa ajili ya kwenda kuipanda shambani.

Mimea midogo iliyopandwa katika chombo maalumu. Katika kilimo cha bustani bila maji, kinachotumia teknolojia ya kisasa. Kilimo hicho cha upandaji wa mimea bila kutumia udongo, badala yake mimea huoteshwa kwenye maji yenye virutubisho maalumu.

Mimea inayokuzwa kwa njia ya kisasa, ambayo inatumia maji bila udongo, imepangwa vizuri katika mabomba meupe yaliyotobolewa katikati. Mimea hiyo hukua kwenye maji, yaliyochanganywa na virutubisho vyote muhimu kwa ajili ya kukuzia.

Trekta jekudu likiwa shambani katika kilimo cha kisasa. Pembeni kuna nyasi za kijani, kushoto na kulia kuna miti mifupi ya kijani, nyuma yake kuna milima inayopendeza ikiwa imeangaziwa na wingu jeupe.

Uyoga wa rangi ya kahawia unaokua kwa mtindo wa kisasa na kilimo cha sayansi na teknolojia, ambao umeota vizuri kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya kupeleka viwandani, kwa ajili ya uchakataji; uyoga huo huliwa na watu wengi kama mboga.

Wakulima wawili wanawake wakiwa shambani wanavuna chai wakiwa majani yao katika vikapu, kwa ajili ya kuipeleka katika viwanda kusindika na kuichakata katika matumizi atakayotumika mbalimbali.

Shamba kubwa linalotumia kilimo cha kisasa nikitumia trekta kwa ajili ya kupunguza majani, tekta hiyo rangi ya njano mwanamume akiwa juu ya trekta, na mwanamume akiwa anaendesha trekta hapo shambani kwa ajili ya upandaji wa mbegu za kisasa katika kilimo bora.

Kuku wazuri wekundu na njano wakiwa katika mabanda yaliyojengwa kwa matofali, pia wamewekewa vyakula na maji ya kunywa tayari, wamewahudumia vizuri waweze kupelekwa viwandani kutengeneza bidhaa iliyobora.

Kilimo cha nyanya katika shamba kubwa, nyanya zilizo nzuri zinapendeza zikiwa zimepandwa kwa ustadi na majani makavu yako chini yake, barabara za vumbi zikipita pembeni. Nyanya hizo maalum kwa kupeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji na kupata bidhaa bora.

Mkulima akiwa amevuna vitunguu amevianika vimekauka vizuri tayari kwa kuviweka kwenye magunia, tayari kwa ajili ya kupeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji kutengenezea bidhaa bora kwa matumizi ya binadamu katika jamii.

Shamba kubwa la nyanya zilizooteshwa katika kitalu na hatimaye zikakua katika kilimo cha kisasa cha kitaalamu chenye nyumba zinazozungushwa, ili ziweze kukua vizuri. Kilimo hicho hutegemea hasa wanadamu kutumia nyanya hizo kwa matumizi ya nyumbani, pia kupeleka viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba kubwa linalotumia kilimo cha kisasa; ambacho kipo katika nyumba nzuri iliyojengwa yenye wavu pembeni na chuma zilizowekwa juu, kwa ajili ya uzalishaji wa miche bora kwa kilimo bora cha kisasa; kwa ajili ya walimaji kupeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba kubwa la mpunga lililokauka vizuri; kukiwa na trekta la kuvunia mpunga huo, rangi yake ya kijani na njano, kwa ajili ya kukusanya mpunga shambani hapo; kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji katika zao bora la mpunga hilo.

Kilimo cha kisasa kilichokua ndani ya nyumba yenye uzio wa chuma na turubai kwa juu, wamepanda nyanya ambazo ni nzuri, pia mabomba meusi kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo hicho ni kwa ajili ya kupeleka bidhaa katika kiwanda, kufanya uchakataji wa kupata bidhaa iliyo bora.

Nyanya nzuri zikiwa kiwandani katika uzalishaji wa chakula, ambazo zinachakatwa ili kupata bidhaa iliyo bora zaidi katika kiwanda, tayari kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba kubwa la kabichi lililolimwa vizuri, kukiwa nyuma yake kuna vitunguu vilivyowekwa vizuri, tayari wakulima wamelima kwa ajili ya kupeleka viwandani, kufanyike uchakataji katika kilimo bora na cha kisasa.

Shamba zuri lililolimwa limepangwa matuta marefu. Katikati kuna mifereji ya maji na mipira iliyochomekwa kwa ajili ya kusambaza maji ya kutosha ili kuweza kukuzia mimea hiyo, ambayo imekuaa vizuri na kupendeza. Nyuma ya shamba hilo kuna miti mirefu na mifupi inayopendeza.

Shamba kubwa la pilipili hoho, lililogawanyika mara mbili, katikati kuna barabara ya vumbi. Pilipili hoho hizo zimesimamishwa na miti iliyofungwa vizuri, imeshikilia pilipili hoho na shamba hilo linategemea kilimo cha umwagiliaji. Katikati kuna mipira kwa ajili ya kukuzia mimea hiyo.

Shamba kubwa la kisasa ambalo limelimwa na kutifuliwa udongo, ndani yake kukiwa kuna miche iliyopandwa, ambapo mipira meusi imelazwa chini, imetobolewa matundumatundu, ili miche hiyo iweza kukua vizuri, katika ulimaji bora wa kisasa.

Shamba kubwa zuri lenye udongo mweusi, ambapo kuna mpira uliolazwa chini uliotobolewa kwa ajili ya kumwaga maji, kunyunyuzia mahindi hayo yaweze kukua vizuri na kuweza kuyauza sokoni kwa ajili ya binadamu kupata chakula.

Shamba kubwa la kisasa lililolimwa na trekta, likiwa limewekwa mabombamabomba katika mifereji ili iweze kumwagilia shamba hilo, ambapo mabomba hutobolewa kuweza kukuza hiyo mimea na kuweza kuipeleka viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mandhari nzuri inayopendeza, mto umepita katikati ya eneo kame lenye miti na mawe maji yakitiririka kutoka hapo kwenda sehemu nyingine, milimani kunaonekana kwa mbali huku kijani kibichi kikiwa katikati ya maji na pembeni ya pori.

Mandhari nzuri ya kupendeza, ikiwa ni sehemu ya pori lenye miti mingi mifupimifupi; pembeni kuna barabara ya vumbi inayoelekea kwenye makazi ya watu, katikati mto unapita unaotiririsha maji yakiwa yanaelekea katika mabonde.

Mandhari nzuri inayopendeza ikiwa ni porini, kuna kilima kilichopandisha kidogo na miti yake ya kijani kibichi iliyo mifupi imekaa kwa usawa, chini kuna majani kibichi yanayopendeza.

Hifadhi nzuri ya wanyama, pundamilia mwenye rangi nyeupe na nyeusi akiwa anatembea, nyuma yake kuna swala wengi wakiwa wanakula majani na mbele zaidi kuna mlima unaoonekana na miti midogo mifupi yenye kupendeza.

Mandhari nzuri iliyotulivu ambayo ina machweo ya jua karibu na ziwa dogo lenye kijumba cha miti, kilichojengwa ikionyesha wageni wengi hupenda kutulia hapo wakifanya tafakari katika maisha.

Mandhari nzuri ya kupendeza ambako kuna milima ikiwa nyikani na anga la mawingu likiangaza linalopendeza, ambapo mlima una uoto wa asili wa kijani na miti mifupimifupi, nyuma yake kuna bahari nzuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia, ikiwa ni eneo la porini ambako kuna nyasi zilizokauka na nyasi kijani kibichi kidogo, miti mifupi najua kiangazi zuri nyuma yake kuna milima inayoonekana ya blue na wivu jeupe.

Shamba la karanga likiwa na karanga nzuri zilizoota vizuri, nyuma yake kuna mirabamiraba yenye miti ya kijani mifupimifupi na miti mirefu inayopendeza, pembeni kuna makazi ya watu na katikati kuna barabara zimepita kuelekea katika vijiji.

Mto mkubwa wa maji uliopita msituni, katikati uliojaa maji mengi pembeni kuna miti midogo midogo mifupi, inayopendeza ya kijani nyuma yake kuna majani yaliyokauka na miti midogo midogo na wingu jeupe likiwa linaangazia.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye muonekano wa kijani kibichi na miti mifupi ina shamba kubwa la nafaka na miti michache iliyotawanyika pembezoni, ambapo mandhari hayo ni eneo ambalo linalolimwa kilimo bora na cha kisasa.

Ziwa kubwa lenye kupendeza ambalo ukingoni mwake kuna nyasi za kijani. Barabara imepita pembeni misitu ambapo ni ya kijani na miti mifupimifupi ikielekea ukingoni mwa hilo ziwa.

Mandhari nzuri inayovutia ikiwa na mlima mkubwa wenye mwamba juu yake, nyika iliyokauka, majani pembeni mafupi yenye kupendeza, ambapo kuna watu wakiwa eneo hilo wakienda kupanda kilimani hapo.

Mandhari nzuri yenye kijani kibichi kinachopendeza. Mlima ulioinuka kidogo juu yake kuna miti mifupi inayopendeza, mlima huo huonekana kwa juu kidogo, nyuma yake kuna milima midogomidogo na miti yenye kijani inayovutia.

Nyasi nzuri za kijani katika mazingira ya kuvutia, mbele kuna mlima mrefu uliofunikwa na miti mifupi mifupi ya kijani, wingu jeupe likiwa linaangazia hapo. Mazingira hayo huleta hewa safi kwa binadamu na pia kwa wanyama, utunzaji wa mazingira ni muhimu katika jamii yetu.

Mazingira mazuri yenye kupendeza ambayo ni mapana na mazuri yenye milima, nyanda za kijani kibichi na anga linaloonekana ni la bluu; ambapo ni maeneo mazuri yenye uoto wa asili na nyumba zikiwa pembeni zikipata hewa safi kutoka katika mazingira hayo.

Mandhari ya porini inayovutia, katikati umepita mto mkubwa wa maji, pembeni kuna miti mifupimfupi na makazi ya watu, nyuma yake kuna milima inayoonekana inavutia. Miti hiyo huleta hewa safi kwa wanadamu na kwa wanyama wanaoishi jirani na pori hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, ambapo mto umepita katikati ya msitu, katika ardhi kavu na miti iliyoko mbali, ambapo inavutia na kupendeza na nyuma yake zaidi kuna mlima unaovutia katika pori hilo.

Mandhari nzuri ya porini inayovutiwa ikiwa ni sehemu ya hifadhi ya wanyama kipindi cha kiangazi nyasi zimekauka vizuri. Mti mmoja mrefu ambapo twiga wawili wamesimama wakiwa wanapumzika hapo kwa ajili ya jua kali, nyuma yake kuna wanyama wengine kama swala, nyuma zaidi kuna mlima uliokuwa mrefu uliofunikwa na wingu jeupe.

Miti mizuri ya porini inayopendeza mazingira angavu ya kuvutia kuna barabara katikati kushoto na kulia, imepita ikielekea katika vijiji vya mbele miti hiyo inapendeza sana majani yake ni ya kijani kibichi.

Banda kubwa la mbuzi wa kisasa wanaofugwa mbuzi hao wakionekana wamenyanyua vichwa juu, huku mfugaji akiwa anawatilia majani wakiwalisha, mbuzi hao wamezungushiwa pembeni mabahati kwa ajili ya kuzuia wasiweze kutoka hapo.

Mbuzi wazuri wanaofugwa katika vibanda vilivyojengwa kwa mbao. Mbuzi hawa wa rangi nyeupe na rangi nyeusi na rangi ya kijivu, wakiwa wametoa vichwa vyao katika banda hizo na pembe nzuri zilizochongoka kwenda nyuma, tayari kwa kupelekwa viwandani kwa uchakataji kuandaa chakula kilichobora.

Ufugaji wa kisasa wa kuku wa mayai, kuku hao ni weupe wakiwa katika vibanda vya nyavunyavu, huku wamewekewa vyakula na maji. Katikati kuna barabara ya kupita kutoa huduma katika kuku hao.

Bata wazuri weupe wenye miguu ya njano, wakiwa katika mabanda yao wametoka nje. Mfugaji akiwa anaweka chakula kwaajili ya bata hao. Nyuma kuna mabanda yaliyo jengwa vizuri na bata wamezungushiwa vizuri nyavu ili wasiweze kutoka nje.

Kuku wengi waliojikusanya kundi kubwa wakiwa wenye madoa doa weupe na rangi ya kahawia, mfugaji akiwa mbele ya banda la kuku amebeba kuku wawili, mweusi na mwekundu akionyesha furaha kufuga kuku hao kwa ajili ya kuwapeleka sokoni na kuwauza.

Bata wazuri weupe kwa weusi wakiwa wanatembea nje ya banda lao mvulana akiwa anawarushia majani ya mboga waweze kupata kula, nyuma kuna kibanda chenye wavu na mabati kwa ajili ya bata hao kupata kulala hapo.

Kuku wazuri wakiwa nje ya banda lao mfugaji akiwa anatoa maelekezo kwa kuku wao kwa kuwalisha vyakula anavyowarushia, kuku weupe na kuku wakawia na weusi ndani yake kuna kanga kuku wao wamezungushwa wigo wenye maua maua ya kijani na maua mekundu.

Mwanamke akiwa katika banda la kukua wazuri, kuku hao wamejengewa vibanda vizuri vyenye nyavunyavu, huku wakiwa wametoa vichwa vyao wakiinamisha kula chakula walichowekewa, wafugaji wawili wamevaa barakoa katika banda la kuku kwa ajili ya ufugaji bora maridadi.

Wakulima wakiwa wamechambua mbegu za karanga, nyuma yao kukiwa kuna magunia wameyapanga tayari kwa ajili ya kuandaa katika kilimo bora cha kisasa, na nyuma kuna bango lililoandikwa USAID. Wanaume na wanawake wakiwa hapo kwa ajili ya kuchambua hizo mbegu.

Miche iliyooteshwa katika vitalu vidogovidogo, miche hiyo imestawi vizuri, tayari kwa kupelekwa katika mashamba kuikuza vizuri, ambapo inatumia kilimo cha kisasa kwa ajili ya ulimaji ulio bora.

Kitalu chenye udongo mweusi ikiwa na mwanamume waliokuzunguka wakipanda miche iliyotayari ya mbegu kwa ajili ya ukuzaji, huku kumezungushiwa makuti yaliyokauka kuhifadhi kusiweze kupata na uharibifu katika eneo hilo.

Miche mbegu aina ya maboga iliyolimwa vizuri na imechipua vizuri tayari kwa kupelekwa katika mashamba ya kisasa, kuipandikiza huko iweze kukua. Shamba hilo la miche lina mipira kwa ajili ya kunyunyizia hiyo miche iweze kukua vizuri.

Wanaume watatu wakiwa wameimwaga mbegu ya kahawa chini, wanasindika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kahawa; badala ya kilimo cha mbegu mara nyingi hutumiwa zaidi kwa uzalishaji wa mbegu aina mbalimbali kama: mahindi, maharage, na kadhalika.

Kifurushi cha mbegu kinachoitwa "CORIANDER" au "DANIA", inayokua ni bora kwa kilimo cha mbegu. Kilimo cha mbegu ambacho kinategemea utaalamu wa kuzalisha mbegu zenye ubora wa hali ya juu, ambazo zimechaguliwa kwa uangalifu ili kukuza mimea hiyo yenye afya bora, tayari kwa kuwapatia wakulima walime kilimo bora zaidi.

Kifurushi cha mbegu aina ya "BROCCOLI GREEN SPROUTING", ambacho ni muhimu katika kilimo cha mbegu, kinachokuza mimea na mizizi ya bakuli ambacho kinalimwa katika majumba ya "greenhouse". Wakulima wengi hutegemea mbegu bora kwa kilimo cha kisasa zaidi.

Mbegu bora inayoitwa spinachi kwa ajili ya kwenda kupanda shambani, hutumika katika kupanda vitalu vitalu kuotesha miche mingi na baadae kwenda kuipanda katika shamba kwa ajili ya kupata bidhaa bora inayotumika majumbani.

Mbegu za miche zikiwa katika ndoo ndogo ndogo nyeusi, zikiwa zimeota vizuri kwa ajili ya maandalizi ya kupeleka shambani kwa kilimo cha kisasa na kilimo kilicho bora kwa wakulima.

Kibanda kizuri kilichojengwa kwa ajili ya kufugia kuku au sungura bata, ambacho kimewekwa bati jeupe na dirisha lenye nondo, ambalo linazuia kuku hao wasiweze kuruka nje, katika ufugaji ulio bora.

Mwanaume amesimama ameshika simu, mbwa akiwa pembeni yake anakula chakula kilicho chini, nyuma yake kuna kibanda cha mbwa na nyuma zaidi kuna mbwa akiwa anachungulia hapo; akiwa katika mazingira hayohayo.

Mbwa wa kufugwa aina ya kisasa, akiwa katika banda lake zuri lililojengwa kwa mbao, pembeni na wavuwavu na ua pembeni. Mbwa huyo amepewa chakula akiwa anakula, mbwa anapendeza kwa kumtazama.

Mwanamume akiwa amemshika mbwa mweupe, akiwa ni mganga wa mifugo, akijaribu kumuogesha mbwa huyo kumtoa katika viroboto na magonjwa yanayoandama ngozi yake, katika kibanda hicho cha mbwa ambacho kina rangi nyeupe, mistari ya bluu na nyekundu.

Mbwa mzuri akiwa katika kibanda chake akiwa amekaa nje akipunga hewa; ambapo mbele yake kuna majani mazuri, pembeni kuna uzio wa wavu na nyuma yake kuna mitimiti. Mbwa huyo ni wa kisasa anayefugwa mahali hapo.

Ndege mzuri wa porini akiwa amesimama, ndege huyu ana miguu mirefu aliyopo kwenye maji pembeni, mnyama mzuri wa pori anaishi porini katika mbuga za wanyama.

Ndege mzuri wa porini akiwa amesimama juu ya mti. Ndege huyo mwenye rangi nyeusi katika mkia wake, na rangi nyeupe upande wa tumboni, na kichwa chake cheusi, akiwa amegeuka nyuma akiangalia kama kuna adui anakuja kumdhuru.

Ndege wazuri wa porini wakiwa katika mito mikubwa ya maji wanaoishi jirani hapo akiwa anaruka katika maji hayo, mwingine akiwa nyuma yake mwenye rangi nyeusi mkiani na nyeupe kichwani, ndege hao ni wazuri wanavutia.

Tembo wakubwa wanene watatu, wakiwa wananyweshwa maziwa na watu wanaohusika na mifugo na wanyamapori, ambapo wanatumia chupa nyeupe kuwanyweshea hao tembo maziwa.

Twiga ni mnyama mrefu porini anayependeza, akiwa mwenye mabaka ya urujiani na nyeupe na masikio yake na pembe zake, mnyama huyu anatembea kwa maringo akiwa katika hifadhi ya maonyesho, huku akisubiri kutazamwa na watu tofautitofauti.

Kundi kubwa la tembo likiwa pamoja na tembo watoto wadogo, wakiwa wamekusanyika wakitoka kula chakula, tembo hao wazuri wenye kuvutia wakiwa katika eneo maalumu wanapoishi la hifadhi.